hapa ni hosipitalini, tunamwuona mgonjwa huyu ameenda hosipitalini iliaweze kuangaliwa shida ya maskio, muhudumu ameshika kidude hicho ambacho anatumia kuangalia kama mgonjwa anaweza kuskia vizuri.

Hawa watu wanapiga madawa zenye kemikali kwa mimea, watu hawa wamevaa mavazi ambazo zinawasaidia wasiweze kupata madhara za kemikali.

Hii ni chanjo wa ugonjwa wa virusi ya suruwa. Chanjo hii uchanjwa kwa watoto wa miezi tisa ili iweze kusuia watoto hawa wasiweze kupata vizuri hivi kwa siku zao za usoni.

Muuzaji huyu anauza njugu, na vijiti ambavyo viko ndani ya chupa, hapa muuzaji wanazungumza na mnunuzi ili waweze kuelewana bei ya zile bidhaa ambazo anauza.

huyu ni muhudumu wa afya, hapa tunamwona akiwanawahudumia wanakijiji haswa wa jinsia ya kike anawapa mafundisho mbali mbali kuhusu afya ya jinsia ya kike.

Hapa ni baada ya mvua kubwa kunyesha, tunaona madhara yake imeweza kubomoa vibanda ambavyo viko karibu na barabara pia tunaona maji chafu ikipita karibu na nyumba ambazo watu wanaishi. Maji chafu inaweza kuwa ndio chanzo cha magonjwa kama vile kipindupindu.

Huyu mnyama anaitwa ngamia, ngamia wanapatikana sana sana kwa nchi kame. Na ngamia wanatumika kwa kubeba mizigo, pia watu wanatumia ngamia kwa kukunywa maziwa yao na pia kula nyama.

Hapa ni hosiptalini, tunamuona mama ambaye amejifungua mtoto. Kuna umuhimu sana wa kujifungua hosiptalini mahali ambapo kuna wauguzi. Inapunguza hatari za kumpoteza mtoto.

Chupa hizi zinabeba chanjo ya ugonjwa ya homa ya manjano. Ugonjwa huu huambukizwa na mosquito ambazo zinabeba ugonjwa huu.

Hapa ni hospitalini muuguzi anamhudumia mgonjwa kwa kumpa mawaidha. Mezani tunaona amewekelea dawa anamwelezea jinsi ya kutumia dawa hizo na pia kumpa mawaidha kuhusu ugonjwa wake.